Hapa wanatumia teknolojia kama mtandao kuweza kuzungumza ama kusoma wawezapata elimu ama kufanya biashara ama jambo lolote katika mtandao.

Huyu ni mwalimu ambaye anafunza wanafunzi wake kupitia mtandao ama kupitia digitali. Wengi wa wanafunzi wanapata elimu kupitia mtandao na pia wanatumia tarakilishi, masimu kuweza kupata elimu.

Hapa ni masomo ya kidigitali mtandao, yaani wanafunzwa ma wanasoma kupitia mtandao, tunaona pale kuna simu, kuna ile tarakilishi pale, inayotumia, kuna vitabu, vya kuweza kuandika.

Hapa ni shuleni twaona wanafunzi, pale, wana, wanasoma wanasoma kupitia kidijitali yaani, wanatumia mtandao, kupata elimu, kuweza kufunzwa ama kujifunza wenyewe kupitia, ile tarakilishi pale.

Hapa ni masomo ya kiteknolojia ama kidijitali, masomo ambayo mnapata katika mtandao kuweza kupata elimu, kupata kazi, kuweza kuongea, kama kuzungumza na mtu kupitia kiteknolojia ama mtandao.

Huyu ni mwalimu ambaye anafunza wanafunzi wake kupitia njia ya kiteknolojia ama kidijitali. Wanafunzi ama watoto katika mtandao, wanafunzi wanaweza kumpata katika rununu, tarakilishi ama runinga na wanaweza kupata elimu kwa njia hiyo ya kidijitali.

Teknolojia ni nzuri, mitandao ni nzuri waweza pata kazi, waweza kuongea na mtu ambaye yuko mbali, waweza fanya biashara zako na kiteknolojia .Hapa twaona mitandao wanatunia kusoma, kutafuta kazi kulipia vitu. Yaani waweza kutumia mtandao kufanya kitu chochote ambacho unataka.

Ukiweza kuona pale, kuna simu ama rununu, na pia kuna tarakilishi au laptop. Huyu ni mwanafunzi ambaye anaweza kusoma kupitia teknolojia ama mtandao. Anaweza kupata elimu kupitia mtandao.

Mwanafunzi huyu anasoma kupitia mtandao; twaweza kuona kuna ile laptop ama tarakilishi yuaweza kusoma katika kwenye mtandao ama kidijitali. Yuapata elimu kupitia hiyo.

Hili ni darasa la wanafunzi ambalo linatumika kuwapa elimu. Utaona pale kuna madaftari kuna madawati kuna meza kuna viti tena kuna mwalimu pale ambaye yuko tayari kuwapa wanafunzi elimu.

Hawa ni wanafunzi ambao wanaosomea chuo kikuu na wanafunzwa kuwa, wataka kuwa daktari. Naona pale kuna mwalimu ambaye anawafunza jinsi ya kutibu mtu ama kuweza kumpa matibabu.

Kuna wanafunzi ama watoto wako kwenye shule wanaweza kufanya mazoezi ya kucheza mchezo wa futbol ama kandanda. Tunaona kuna mwalimu pale wa kuwafunza, kochi wa kuwafunza kucheza ili waweze kua wachezaji bora.

Hichi ni chumba cha kulala twaweza kuona kuna mkeka pale kuna kitanda ambacho kimetandikwa vizuri kinavutia kuna yale pazia. Kitanda chenyewe ni cha chuma na mbao.

Hili ni basi la wanafunzi twaona pale Kamacharia Girls ya wanadada. Twaona pale kuna walimu ambao wanawaaga ama wanawaongelesha pale. Twaona pia kuna wanafunzi ndani ya lile gari wanatoka kwenye shule wakielekea manyumbani kwao.

Hawa ni watoto wa chekechea ama watoto wa shule. Wanacheza mchezo wanashindana mchezo wa kukimbia. Hapa ni kwenye shule, ama kwenye kiwanja cha shule.

Hawa ni wanafunzi wa sekondari au shule ya upili. Wako katika uwanja wao wanacheza na wengine wana vitabu katika mikono yao wanasoma. Wanafunzi awa wako katika umri wa miaka kumi na tano hadi kumi na tisa ama kumi na nane.

Watoto ama wanafunzi wale ambao wako na upungufu wa mwili ama wa kiakili, ama hawako vile kawaida, kuna shule yao ambayo wanaweza kupelekwa wafunzwe. Pale Unaona mwalimu anamfunza na hiyo haimzuii kupata elimu. Mtoto yule ni mtoto kama wengine; anaweza kufunzwa, kushika vitu, na akaishi vizuri.

Huyu mwanadada, ana tatizo la macho, lakini, yuaeza kupata, elimu kuna yale, tarakilishi zao au mashine zao zile za wanatumia, kuweza kujua, kuona herufi, kuona nambari, yawasaidia sana wakaweza kupata elimu.

Huyu ni mwanafunzi ambaye hana uwezo wa kuona lakini ana uwezo wa kusoma, Naona vitabu vyao vile huwa wanatumia kusoma, Pale nyuma tunaona vitabu vyao ambazo wanatumia kupata elimu bora.

Hapa ni mwalimu na mwanafunzi, uweza kumfunza mwanafunzi huyu ana tatizo hawezi kuzungumza . Mwalimu wake anaweza kumfunza kupitia mikono, kuashiria kuonyesha uso kueza kumfunza ili waeze kuelewana ama kueza kupata ile elimu.

Hawa ni wanafunzi, wako darasani wanapata elimu, wameketi kwenye dawati, naona pale pembeni kuna mwalimu anawafunza na mmoja wa wanafunzi pale yuonekana kwamba ana tatizo la macho, lakini hio si chanzo ya kukosa elimu, ni jicho moja ambalo liko na, shida lakini, yawaweza kupata elimu.

Wanafunzi hawa wanapata elimu kwenye darasa, wanafunzwa waweze kupata elimu. Lakini kuna mmoja wao pale ambaye yupo na tatizo fulani, yupo katika gari lile, ambalo gurudumu lile la kusukumwa, ambayo yaitwa wheelchair . Lakini hiyo haimzuii kupata elimu.

Huyu ni mwanafunzi ama mtoto ambaye yuko na tatizo kama vile lakini hivo hivo yuwaweza kupata elimu kupitia digitali ama mtandao aweza kusomeshwa aweza kupata elimu kupitia tarakilishi.